Eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti huku meza zikiwa na mfano wa madaftari vitabu ama majalada, ikiashiria kuwa ni eneo la darasa linalotumika kwaajili ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, lenye meza iliyohifadhi kifaa cha kieletroniki, ikiashilia kuwa ni eneo maalumu linalotumika kama darasa kwajili ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani waliokaa katika viti huku meza ikiwa na mfano wa majalada, vitabu ama madaftari, ikiashiria kuwa ni eneo la chumba ama darasa linalotumika kwa ajili ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba, wakiwa wamekaa katika viti huku meza zikiwa na mfano wa vitabu, madaftari ama majalada, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani lililo mfano wa chumba ama darasa waliokaa katika viti huku meza zikiwa na mfano wa madaftari, vitabu ama majalada, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani waliokaa katika viti huku wakiwa wameshika mfano wa vitabu, majalada ama madaftari na mmoja kati yao akisimama mbele yao kuwahutubia ikiashiria kua ni eneo la ndani linalotumika kama darasa kwa ajili ya elimu ya watu wazima.

Nyumba ama jengo maalumu lenye rangi mchanganyiko kijani pamoja na nyeupe lililozungukwa na hifadhi ya miti pamoja na vichaka, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa madarasa yanayotumika kwa ajili ya elimu ya shule ya msingi.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama madarasa lenye mkusanyiko wa watu pamoja na wanafunzi waliovalia mavazi yenye rangi nyeupe na suruali za rangi ya bluu, ikiashiria kuwa ni eneo la chumba cha darasa linalo tumika kwa ajili ya shughuli za kielimu katika shule za sekondari.

Eneo la ndani mfano wa chumba lenye mkusanyiko wa vitanda vilivyotandikwa mashuka yenye rangi ya uwaridi, vilivyopangwa katika safu zilizonyooka ikiashiria kuwa ni eneo la bweni linalotumika kwa malazi kwa ajili ya wanafunzi wa sekondari.

Eneo la nje mfano wa majengo ama madarasa yaliyotengenezwa kwa ustadi yakiwa na mfano wa viti ama mabenchi yanayotumika kwa ajili ya kupumzika, yakiashiria kuwa ni eneo la madarasa linalotumika kwa ajili ya elimu ya sekondari.

Eneo la ndani, lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa viti vyenye rangi ya buluu pamoja na meza zilizohifadhi vifaa vya kielektroniki, mfano wa kompyuta mpakato, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya wanafunzi wa elimu ya sekondari.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa lenye mkusanyiko wa viti pamoja na meza, na mfumo wa maji uliopo katika meza hizo, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa maabara inayotumika kwa shughuli za kielimu kwa elimu ya sekondari.

Jopo la watu waliopo katika eneo la nje lenye mkusanyiko wa viti pamoja na meza vilivyohifadhi vifaa vya kieletroniki mfano wa kompyuta mpakato, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya shughuli za mafunzo ya kielimu mfano wa vyuo vikuu.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu walio kaa katika viti, huku meza zikiwa na mashine ya kieletroniki mfano wa kompyuta mpakato, huku mmoja kati yao akisimama mbele yao kuwahutubia, ikiashiria ni eneo la darasa linalotumika kwa ajili ya elimu ya vyuo vikuu.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti uku meza zikiwa na mfano wa vitabu, majarada ama madafutari na mmoja kati yao akisimama mbele yao kuwahutubia, ikiashiria kuwa ni eneo la darasa linalotumika kwaajili ya mafunzo ya kielimu mfano wa vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani waliokaa katika viti, huku meza zikiwa na mfano wa majarada au vitabu pamoja na mashine za kielektroniki mfano wa kompyuta mpakato ikiashiria kua ni eneo la darasa linalotumika kwa ajili ya vyuo vikuu kwa shughuli za kielimu.

Jopo la watu, waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliokaa katika viti, huku meza zikiwa na madaftari au mashine za kielektroniki mfano wa kompyuta mpakato. Ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa mafunzo ya kielimu mfano wa vyuo vikuu.

Watu waliopo katika eneo la ndani lenye mfano wa chumba ama darasa lenye meza zilizoifadhi vifaa vya kieletroniki mfano wa kompyuta mpakato, ikiashiria kua ni eneo la chumba linalotumika kwaajili ya shughuli za elimu kama elimu ya vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba waliokaa katika viti hukumeza zikiwa na mashine za kielektroniki mfano wa kompyuta mpakato na mmoja kati yao akisimama kwa kutumia nikiashiria kuni eneo la chumba cha dara sa ni kutumika kwa ajili ya shughuli za kielimu kama vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliokaa katika viti huku meza zikiwa na mfano wa majalada, vitabu ama madaftari; na mmoja kati yao akisimama kuwahutubia, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu mfano wa vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani waliuvalia mavazi maalum yaliyosare yenye rangi mchanganyiko machungwa pamoja na nyeusi. Na mmoja kati yao akivalia mavazi meupe akisimama mbele yao kuwa hutubia, ikiashiria kuwa ni eneo la darasa linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu kama elimu ya vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa; lenye mkusanyiko wa viti pamoja na meza, huku mmoja kati yao akisimama mbele yao kuwahutubia; ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa darasa, linalotumika kwa ajili ya elimu ya vyuo vikuu.

Jopo la watu walioko katika eneo la ndani waliokaa kwenye viti, huku meza zikiwa na mfano wa daftari, vitabu au majalada, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu, mfano wa vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliokaa katika viti hukumeza zikiwa na vitabu au mfano wa majalada na mmoja kati yao akisimama mbele yao, kuwahudumia nikiashiria kuwa ni eneo la chumba cha darasa linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu mfano wa vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa lenye mkusanyiko wa viti pamoja na meza iliyohifadhi vifaa na mashine za kielektroniki mfano wa kompyuta mpakato, ikiashiria kuwa ni eneo la chumba cha darasa linalotumika kwa ajili ya matumizi ya shughuli za kielimu mfano wa vyuo vikuu.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu ya rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na nyekundu, walioshika kofia na kuzitupa juu ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kama chuo baada uhitimu wa wanafunzi hao.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti, huku meza zikiwa na madaftari, vitabu ama majarada na mmoja kati yao akisimama mbele yao kuwahutubia, ikiashiria ni eneo la darasa linalotumika kwa ajili ya matumizi ya kielimu mfano wa vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani lililozungukwa na kitanda pamoja na makabati yanayotumika kwa ajili ya kuhifadhi nguo, ikiashiria kuwa ni eneo la bweni na linalotumika kwa malazi kwa ajili ya wanafunzi wa chuo kikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo mfano wa chumba ama darasa, waliovalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu. waliokaa katika viti na juu ya meza kuna mashine ya kieletroniki mfano kompyuta. Ikiashiria kuwa ni eneo la darasa linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa watu waliovalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu, pakiwa na vifaa mfano wa magari ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo ndani mfano wa chumba au darasa waliovalia mavazi sare wakiwa na meza zilizohifadhi vifaa vya kielektroniki, ikiashiria kwenye chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu alikaa katika kiti huku meza zikiwa na mfano wa mashine za kieletroniki, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Watu waliovalia mavazi sare yenye rangi ya bluu, waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba, lililozungukwa na viti pamoja na meza zenye mashine na vifaa vya kielektroniki mfano kompyuta mpakato, ikiashiria kuwa ni eneo la darasa, linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo lililotengenzwa kwa ustadi waliovalia mavazi hakisi pamoja na vifaa kinga kama kofia ngumu pamoja na barakoa ikiashiria kwamba ni eneo linalotumika kwaajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani waliokaa katika viti huku meza zikiwa na mfano wa madaftari, vitabu ama majalada ikiashiria kuwa ni eneo la chumba cha darasa linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.